Hili ni rundo kubwa la viatu mbalimbali hasa kanda mbili na viatu vya plastiki ambavyo vimepangwa juu ya meza, iliyofunikwa kwa gunia nyeupe. Viatu hivi vina rangi tofauti tofauti kama vile bluu, pinki, kijani, kahawia na nyeusi vikionyesha uteuzi mpana.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya duka dogo. Duka hilo linaonekana kuuza huduma za simu, kwani kuna mabango ya Airtel na M-Pesa nje. Mmoja wa wanaume amevaa shati jekundu na kaptula nyekundu na mwingine amevaa shati la rangi ya mchanga na suruali ya blue . Wamesimama kwenye njia iliyotengenezwa kwa vigae.

Duka lililojaa bidhaa kama vile vinywaji vilivyohifadhiwa kwenye jokovu lenye milango ya vioo, viazi vilivyopangwa kwenye makreti ya mbao na mabango ya huduma ya M-Pesa kwenye ukuta.

Gari jeupe la abiria lililoegeshwa pembeni mwa barabara ya lami katika mandhari ya jua kali. Gari lina mistari ya kiakisi, rangi nyekundu na manjano nyuma ishara za gari la usafiri wa umma.

Bidhaa za sokoni zimepangwa vizuri kwenye sehemu tatu tofauti. Upande wa kushoto kuna viazi vyenye rangi ya udongo, katikati kuna rundo kubwa la vitunguu na upande wa kulia kuna nyanya nyekundu.

Ndani ya jumba la mauzo ya magari. Kuna magari kadhaa yanayoonyeshwa. Dirisha kubwa linaingiza mwanga wa asili na mazingira ni safi na yenye nafasi nzuri. Watu wachache wanaonekana wakichunguza magari au wakizungumza na wafanyikazi na kuna viti na meza zilizopangwa kwa ajili ya mashauriano.

Safu ya magari ya kifahari yameegeshwa kando ya barabara yenye lami pembeni mwa jengo la biashara lenye ghorofa kadhaa. Magari haya ni ya hali ya juu yaliyopangwa kwa usafi na mpangilio wa kuvutia.

Huu ni ufunguo wa gari unaofanana na ufunguo wa gari wa kisasa ambao umetundikwa kwenye kioo cha upande wa gari. Muundo wa ufunguo una vifunguo vitatu vya kufunga, kufungua na pia kufungua buti.

Hii ni sehemu ya gari la zamani la kifahari, lenye rangi ya buluu isiyokolea. Inaonyeshwa upande wa mbele wa gari, ambapo nembo imeandikwa kwa mtindo wa kizamani na maridadi. Pia kuna mapambo ya chuma yenye mistari sambamba.

Hili ni eneo la biashara duka la magari linaloonekana kitaalamu na linalojihuzisha na mauzo ya magari ya kifahari ,jina la kampuni linaonekana kwa uwazi kwenye bango pamoja na nembo ya Mercedes Benz na pia nambari la simu lipo hapo .

Hili ni tangazo la bima, linaloonyesha mwanamke akitabasamu, akiwa amevunjika mkono na shingo iliyofungwa. Ujumbe mkuu wa tangazo ni, usisubiri mpaka iwe kuchelewa sana, chukua udhabiti wa maisha ya baadaye na familia yako kwa kupata bima ya ajali binafsi leo. Pia linaonyesha njia ya kununua bima.

Hii ni gari aina ya vani nyeupe iliyosimama nje, ina vioo vilivyotiwa giza na sticker ya mbwa mwitu mweusi kwenye bumper ya mbele upande wa kushoto na sticker nyingine ya manjano yenye ishara isiyoeleweka.

Gari limeegeshwa katika eneo la maegesho usiku mbele ya jengo. Taa za jengo zimemulika na kuna gari mengine yaliyopaki nyuma yake. Inaonekana kuwa bumper ya mbali, ina vumbi au mikwaruzo kidogo.

Hizi ni noti kadhaa za shilingi elfu moja za Kenya zilizotandazwa juu ya uso wa mbao. Noti zinaonekana kuwa za matumizi ya kawaida baadhi zina mikunjo, zingine zikiwa zimetengenezwa kwa tepu.

Mikono miwili ikihesabu noti za pesa hasa zile za thamani ya elfu moja. Noti zimeshikwa juu ya uso wa meza huku kifaa cha kielektroniki kinachofanana na mashine ya malipo kikiwa nyuma.

Hii ni sehemu ya nje ya duka ambalo lina mlango wa buluu na pia kuna kifaa chekundu ambacho kimebeba soda. Mbele ya duka kuna ngazi ndogo na barabara ya waenda kwa miguu inaonekana chini. Kuna majengo mengine kadhaa karibu na duka hili.

Hizi ni aina mbalimbali za mizizi ya chakula ambazo zimepangwa kwenye vikapu na ndoo za rangi tofauti. Kuna viazi vitamu vya zambarau kwenye kikapu kilichosokotwa, viazi vikuu kwenye kikapu kingine, viazi vya kawaida vya kahawia ndani ya ndoo nyeupe, nyekundu na ya manjano. Pembeni kuna mfuko mweupe wenye majani ya kijani, huenda ni mboga.

Hili ni eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Huu ni uwanja wa kuuza magari, ambapo magari yamehifadhiwa kabla ya kusambazwa. Magari haya yana rangi na miondo tofauti, magari madogo na pia ya kati.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya Kenya sarafu ya juu kabisa katika mfumo wa pesa wa Kenya. Ina alama za kiutambulisho kama vile benki kuu ya Kenya taasisi rasmi inayosimamia sarafu na sera za fedha. Nambari ya mfuatano, picha ya jengo na sanamu. Huenda ni ya kihistoria inayowakilisha urithi wa kitaifa wa Kenya.

Meza ya soko iliyojaa bidhaa, mboga na matunda safi. Kama vile ndizi zilizoning'inizwa juu, tayari kwa mauzo. Nyanya ndani ya boksi jekundu, pilipili hoho za kijani, karoti kwenye mfuko mkubwa wa plastiki, na mahindi makavu yaliyopangwa safu. Viazi na matofaa ya kijani ndani ya kikapu cha buluu.

Gari aina la Land Cruizer Prado, lenye rangi jeusi, limeegeshwa kwa umakini upande wa kulia wa nyumba. Hakuna mtu yeyote ndani ya gari na inaonekana kama limeachwa hapo hivi karibuni. Eneo lote linaonekana kimya, bila shughuli zozote zinazoendelea karibu na gari.

Jengo la biashara la rangi ya buluu na ya machungwa ambalo ni duka ya maziwa. Juu ya duka kuna bango kubwa, madirisha na milango ya duka imefunikwa kwa mabango yenye picha za bidhaa za maziwa.

Banda la soko la matunda yaliyojaa rangi mbalimbali. Kuna ndizi zinazoning'inia juu pamoja na matunda mengine kama mananasi, maembe na mengine ya kitropiki yanayopangwa kwa mvuto. Banda hilo limefunikwa kwa paa la turubai na miti ya mbao likiwa katika mazingira ya nje.

Kuna rundo kubwa la matunda mbalimbali yaliyopangwa vizuri yakiwemo maembe, machungwa na ndizi zilizoning'inia juu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea wakifanya ununuzi hapo sokoni.

Hili ni tangazo la bima kwa wakandarasi, upande wa kushoto, kuna mhandisi mwanaume mweusi ambaye anatabasamu. Upande wa kulia, kuna orodha ya hatari ambazo zinafunikwa na bima hiyo. Kama vile; tetemeko la ardhi, upepo mkali, mafuriko, uharibifu wa ujenzi, moto, radi na mlipuko.

Hili ni gari la Audi ambalo limeegeshwa. Tunaona tairi na rimu ya magurudumu. Rimu ni ya rangi ya fedha, ina mishipa mitano na nembo ya Audi katikati jambo linalosisitiza ubora na chapa ya gari.

Mstari ya magari yaliyopangwa mbele ya jengo lenye usanifu wa kisasa, magari haya mengi yakiwa SUV nyeusi yameegeshwa juu ya changarawe, bango nyuma ya magari lina maneno Car Lockers na namba ya simu likieleza kuwa sehemu hiyo ni ya biashara ya magari.

Kando ya barabara, kuna jengo lenye rangi ya kijani kibichi upande wa kushoto, ambalo ni duka. Mlango wa duka uko wazi, mbali kidogo kuna mtu aliyevaa hijabu ya zambarau na nguo nyeusi akitembea kuelekea mbele kidogo.

Huu ni mkono wa mtu, umeshika noti mbili za shilingi elfu moja za Kenya, na simu ya zamani ya mkononi aina ya Nokia ikiwa karibu nao. Inaonekana kama shughuli ya kupokea pesa, kupitia huduma za kifedha za simu.

Haya ni magari matatu, ambayo yameegeshwa kwenye eneo la nyasi karibu na miti, yakihusishwa na kundi la watu waliokusanyika. Magari ni toyota na nisani, zenye nambari za usajili tofauti.

Hizi ni aina mbalimbali za ndizi ambazo zimepangwa kwa wingi. Kuna rangi tofauti za ndizi baadhi ni za kijani kibichi zingine ni za njano na zingine zina rangi ya kahawia au nyekundu iliyofifia.

Banda la soko la matunda lililojaa aina mbalimbali za matunda safi: ndizi, tikiti maji, nanasi, machungwa, tufaha, parachichi na vitunguu. Matunda yamepangwa kwa ustadi unaovutia macho yakionyesha utofauti wa rangi kwa kijani, njano, nyekundu na machungwa ishara ya wingi wa mavuno na ufanisi wa biashara ndogo.

Gari hii aina ya sedan yenye rangi ya fedha imeegeshwa upande wa nyasi ikiwa na mwonekano wa kisasa. Nyuma kuna magari mengine yameegeshwa pamoja na miti ikionyesha eneo la wazi.

Hili ni duka la maziwa. Juu kuna bango kubwa lenye jina la duka na picha ya ng'ombe. Mteja mmoja anaonekana amesimama mbele ya dirisha hilo akihudumiwa. Upande wa kushoto wa duka kuna rafu yenye bidhaa mbalimbali za maziwa zilizopangwa.